Ndani ya uteo huyu ama kikapu hiki kunaonekana kuwa na mihogo iliyowekwa viungo vya chakula, mihogo hii ni ya kukaanga kando yake kukiwa jikaratasi inayo...

Hapa ni miti ya migomba iliyopandwa na majani ya rangi ya kijani. Kando yake kukiwa na msitu au mimea ingine iliyopandwa iliyo na majani mengi kabisa. Mimea hii inaonekana bado haijazaa hata kidogo.

Vitu vya rangi mbalimbali, nyekundu, manjano, samawati, kahawia, vidonge vidogo vidogo kama limau vinaonekana vimewekwa kwa mikebe ya chuma.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya hotelini au kitu kinachoendelea, na ni wakati wa kukula. Kumewekwa vyakula kwenye mikebe mbalimbali nikiwa vya aina tofauti tofauti pia.

Chakula ambacho kinakaa kua wali wa nyama na mayai iliyo kando kimewekwa sahanini. Kimewekwa viungo vingi vya chakula, kuna mchuzi kando yake pia wa nyama. Kinaonekana kuwa ni chakula kitamu.

Hapa ni chakula kilicho kwenye sufuria ambacho tayari kishapikwa. Kimeekwa viungo mbalimbali vya chakula sababu kinapendeza. Kando yake kuna watu waliosimama wengine wakiwa wameketi.

Kuna mikebe ya plastiki iliyojaa mapochopocho ya chakula. Mbele ya picha kuna wali ulio na viungo mbalimbali vya chakula na vinakaa kupendeza. Kando yake kukiwa na kachumbari na la pia nyama iliyo kwa mkebe wake wa plastiki.

Mtu mwanaume aliyevalia shati ya bluu na kofia ya rangi nyeupe anaonekana amesimama kando ya mto au bahari au ufukweni ambapo ameeka jiko ya makaa na kuchoma mahindi ili kuuzia wateja.

Mikono ya watu waliokaa kwa mzunguko inaonekana ikichota chakula kutumia mikono na wengine vijiko kilicho katika sinia iliyo na wali, mayai na nyama juu yake, wali wenyewe na viungo vya chakula kando yake kuna sehemu iliyotolewa.

Mchanga unaonekana chini ni mweupe uliyo na nyaya za vitu zinazopitia chini, pia kuna mti yenye shina nene na nono. Lina majani mengi ya rangi ya kijani kando yake kukiwa na miti mingine nyembamba.

Mwanamke huyu aliyevalia shati ya rangi ya zambarau yenye madoadoa, huku juu anaonekana kua amebeba chakula kwa sinia, akipelekea wateja na kitu ingine mkononi mwake mwingine, chakula chenyewe kiko ndani ya sahani ya rangi nyeupe.

Mkono huu ni wa mtu anayetuonyesha ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Inayotumika kupikia matoke, ili kupika au kutengenezea watoto wake.

Hapa kuna jengo lililopakwa rangi nyeupe, ina milango na madirisha makubwa, kando yake kukiwa na miti ya minazi iliyosimama kidete, ikiwa na matawi ya kijani. Chini kuna milingoti iliyo na vitu vinavyowaka na pia nyasi.

Hapa ni mbuga la wanyama lina wanyama warefu aina ya giraffe ambao wamesimama wakila majani ya rangi ya kijani pia kuna mahali kunaonekana kumewekwa ua ya waya.

Hapa ni viungo vya chakula vilizotoka kutoka shambani na kusiagwa. Ziko katika sehemu ya sokoni ambapo kuna vitu mbali mbali za rangi tofauti tofauti ikiwemo ya manjano, ya kahawia, rangi nyekundu pia vitunguu kando.

Mti huyu wenye shina kubwa na nene, una matawi mengi yaliyo ya kijani chini yake kukiwa na mawe ya kokoto iliyowekwa hapo. Kando yake kukiwa na barabara inayoelekea mahali fulani.

Chakula hichi kinachokaa kitamu kimo ndani ya sahani ikiwemo mchele, viazi, nyama zilizopikwa vizuri na pia kachumbari ya nyanya na kitunguu,

Ndani ya sahani ya rangi nyeupe iliyo na madoadoa au maua ndani yake. Kumewekelewa mihogo iliyokarangwa na mafuta. Inaonekana kuwa mihogo mirefu, pia inaonekana kuwa yenye utamu.

Hapa ni katika sehemu ya soko ya ufanyaji biashara ambapo kuna viungo mbalimbali karibu vyote vya kupikia chakula. Zingine ziko na rangi nyekundu, manjano, kahawia, nyeusi na zinginezo.

Hapa kunaonekana ni, kuna ufugaji wa ng'ombe za maziwa ambazo zimewekwa vitu maskioni za rangi ya majani. Ng'ombe zenyewe ni nyeusi zingine zikiwa na madoadoa ya rangi nyeupe. Mtu ambaye anazipatia chakula amevalia koti ya rangi nyeusi.

Hapa kuna sahani za plastiki tatu. Moja ikiwemo na viazi vya kukaanga, ingine ikiwa na supu na ingine ikiwa na kabichi au saladi. Pia kuna sahani iliyo kando yake ikiwa na mishakiki yenye.

Chakula hiki kinachoonekana chenye ladha kiko ndani ya sahani ya chuma ambapo ni wali kwa nyama. Pia kuna viazi vya kukaanga. Kando yake kuna kachumbari na kabichi na nyanya.

Sehemu hii ni ya sokoni ambapo mtu huyu anauza bidhaa aina ya chakula na anaonekana mwenye tabasamu akielezea kitu fulani, amevalia shati la manjano kama mwenzake kando yake upande wa kushoto.

Mwanaume huyu aliyevalia shati la rangi ya nyeusi na kofia anaonekana kuwa ameshikilia zao la mgomba ambao ni ndizi. Ndizi yenyewe inaonekana kuwa yenye afya. Lina majani kubwa sana ya rangi ya kijani.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya mashinani. Kuna mimea mbalimbali katika mchanga wao. Kuna miti mirefu ilio na majani ya kijani na pia makazi au makao ya watu.

Chakula hiki aina ya mchele imewekwa katika sahani ya rangi nyeupe, ndani yake kuna sahani nyingine ndogo ambayo ina mchuuzi wa samaki.

Wanawake wanaoonekana wameketi, wengi wao ni wanabiashara wa samaki walizoziwekelea kwa meza zilizo mbele yao. Samaki hizi ziko kwa wingi, wanaonekana wenye matumaini ya kwamba watauza

Watu hawa ni wawili wa jinsia ya kike mmoja akiwa wa kiume wameshikilia nazi iliochongwa na kukatwa vizuri ili kukunywa maji ya nazi kutumia mrija.

Mzee huyu aliyeketi, kando yake kukiwa na njia inayopita hapo ya lami. Anaonekana akifanya kazi ya kukata au kuchonga nazi ili watu waweze kukunywa maji ya nazi kutumia mrija. Kuna zingine zilizotumika kando yake.

Mwanaume huyu aliyevalia shati ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyekundu na nyeusi ilio na maandishi ya rangi nyeupe. Anaonekana kuwa mfanyibiashara akinyoosha mkono wake kuchukua kitu kilicho kwenye karatasi. Kando yake kukiwa na mwingine aliyevalia kofia ya rangi nyeusi.

Hapa kunaonekana miti mirefu ya minazi iliyo na matawi ambayo yanaonekana yamezeeka yasiyo na afya vizuri. Mnazi mmoja unaonekana imezaa matunda, katikati yake kukiwa na mti mwingine mfupi sana ulio na majani mingi.

Hii inaonekana kuwa sehemu ya sokoni ambapo Kuna wateja wanaonunua bidhaa na wengine ni wauzaji wa bidhaa hizi. Kuna pia viungo mbalimbali vya chakula vilivyo na rangi tofauti tofauti zilizowekwa Kwa ndoo.

Mtu huyu ambaye ni mwanamke anaonekana amevalia miwani na barakoa, pia na glavu za rangi ya bluu, koti ni ya rangi nyeupe akionekana akiweka kitu ndani ya mkebe au chupa katika kituo cha hospitali au maabara ya hospitalini.

Katika sahani hii iliyo juu ya meza ya mbao. Inaonekana kuwa na mapochopocho ya chakula ikiwemo mchele wa nyama, kuna pia kachumbari ya nyanya, kitunguu. Sahani yenyewe ni ya rangi nyeupe.

Maeneo ya upishi ya chakula ambapo kuna aina mbalimbali cha vyakula. Ndiyo inavyoonekana kuna nyama ya mchuzi. Pia kuna vitu vingine ambazo hazijulikani tunapoangalia kwa umbali.

Kuna mabonde ya mawe yaliyo na maji ndani, mchanga ni mweupe. Pia kwa mbali kunaonekana vibanda au majengo ya kujibarizi na kuburudika na kupumzika pia. Kando yake kukiwa na miti iliyo na majani mingi ya kijani.

Chakula kilichopakuliwa ndani ya sahani ya rangi nyeusi. Ndani kukiwa na mchele uliowekwa vizuri na samaki iliyokatakatwa na kuwekwa viungo vingi vya chakula. Pia kuna zingine za kijani.

Hapa ni ufukweni wa bahari ambapo kuna miti yenye mashina kubwa pia minazi, miti hii ina majani ya kijani, Kuna watu wawili wanaotembea juu ya mchanga mweupe pepepe mmoja akiwa ameshikilia mbwa.

Hapa kunaonekana kuwa na ukulima wa ndizi, au mimea ya migomba inayozaa mandizi. Inaonekana yenye majani ya kijani. Kando yake kukiwa na jengo la mabati.

...ikionekana kuwa ni sehemu ya sokoni ya kuuza bidhaa za kukula kama vile kuna viazi zilizokaangwa na mafuta, mahindi ya kuchoma, nyama za mishakiki za kuchoma na jiko ya makaa, na watu wengi ambao wamevalia shati nyeupe.

Mkono wa mtu aliyevalia saa, ameshikilia nazi iliyokatwa vizuri. Ako ndani ya gari, ambapo anaonekana anaendesha kuelekea mahali fulani.

Hapa kuna miti inayomea kando ya ufuo wa bahari. Pia kuna mnazi ambao una matawi yana rangi ya kijani, ni mrefu sana. Kwa mbali kunaonekana banda au jengo lilowekwa paa ya makuti.

Mtu huyo ambaye ni mwanamume na mwingine aliye nyuma yake amevalia koti ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna meza iliyowekelewa karatasi na samaki juu yake. Anaonekana kuwa mfanyabiashara katika hoteli.

Ndani ya sahani hii kuna mapochopocho ya chakula. Sahani ulio katika mkono wa kulia wa picha, ikiwa na mchele wa rangi nyeupe, nyama, mboga za kijani na pia maharagwe au madondo. Ya pili pia ikiwa ivo ivo, kwa upande wa kulia inatofautiana na ya kwanza kwa kuwekwa nyama ya kuku, ingine ikiwa na

Chakula kilichowekelewa mahali kimo ndani ya sahani ya rangi nyeupe iliyo na maua ya rangi ya samawati. Ndani yake kukiwa na vitu vinavyotengenezwa na ngano kama vile kaimati au pia kuna viazi.

Hapa ni mazingira ya kichakani ambapo kunaonekana simba wa kike anayetembea kwa upole, inakusudiwa kuwa ni kama ameona kitu mbele yake, pia kuna miti iliyokauka.

Mtu aliyeshikilia miti ya mishakiki iliyo na nyama. Anaonekana kuwa amevalia shati ya mikono mifupi. Anachoma kwa kutumia jiko ya makaa iliyo na nyama juu.

Juu ya meza hii ya mbao Kuna sahani ya rangi nyeupe, kando yake kukiwa na vijiko , ndani yake kuna mchele wa rangi nyeupe, samaki iliyochomwa na mafuta, supu na ndimu zilizokatwakatwa na kuwekelewa juu na pia mboga ya kienyeji.

Mama huyu aliyeketi, anayeonekana mwanabiashara. Anafanya kazi ya kuuza samaki waliochomwa kwa mafuta, anaonekana anaweka sinia ya chuma hapo katikati.

Juu ya meza hili inaonekana sahani tatu za chakula mojawapo ikiwa kachumbari ikifuatiliwa na mchele wa nyama ulio na viungo vya chakula pia. Ingine ikionekana kuwa unga unga hivi.

Nyumba iliyojengwa na mbao na miti na pia kuwekwa paa la makuti kando yake kuna maua yaliyo na majani ya rangi kijani kando pia kukiwa na mwanaume aliyetembea kuelekea upande wa mbele wa picha.

Mandhari ni ya sokoni ambapo wanabiashara waliovalia nguo nyeusi zinazoonekana kua za dini ya Kiislamu, wameketi wakila vitu mbalimbali na wengine kukaa kando yao.

Hapa ndani ya mikebe miwili kuna wali wa nazi ulio na viungo vya chakula ,kunaonekana pia minofu katika sahani zote mbili zimeekelewa juu ya meza.

Mazingira ni ya ufukweni wa bahari ambapo kunaonekana mtu mmoja aliyevalia shati ya samawati. Amevalia kofia akikatakata minazi au nazi juu ili kuweka mrija watu wanywe maji ile ya minazi. Kuna gari ndogo aina ya tuktuk .

Mandhari ya hotelini ama mahali pa kukula ambapo juu ya meza kuna chupa ya soda inaonekana Kwa mbali, sahani tatu zikiwa na ugali, mbili zikiwa na mchuuzi wa samaki na samaki lenyewe pia mboga ya kijani kibichi.

Mtu anayeonekana ameshika mti wa kuchoma nyama au mishakiki anachoma nyama zilizowekwa viungo mbalimbali vya chakula na kuleta rangi ya nyama manjano.

Mazingira yanakaa kuwa ni ya ukulima wa maziwa ambapo mtu aliyevalia kofia nyeupe na koti nyeupe ameshikilia kibuyu kubwa ya chuma wakichunga maziwa kutoka katika mkebe ingine kuna mtu mwingine aliye ndani ya gari ambae anaangalia kinachofanyika chini mwingine pia ako.

Mazingira yanaonyeshana ufugaji wa ng'ombe za maziwa ambapo kuna kifaa kinachotumika kukamua ng'ombe. Kinatumia umeme, ni cha chuma, pia kimewekwa katika ng'ombe anayeonekana mwenye madoadoa.

Watu waliokaa ndani ya nyumba wanaonekana kufanya utafiti fulani , wawili wao wakiwa wameinama , mmoja wao pia ambaye ni mwanamke mwenye amevalia koti ya rangi nyeupe na viatu vya rangi nyeupe pia.

Hapa ni katika mbuga la wanyama ambapo kuna nyasi nyingi na pia miti yenye rangi ya kijani pia kuna wanyama aina ya ndovu au tembo ambao wanaonekana wakila nyasi na watoto wao.

Hapa kunaonekana mimea na miti inayomea kando ya bahari ambayo inaonekana kuwa yenye majani mingi ya rangi ya kijani. Kuna miti ya minazi mirefu Kwa umbali kunaonekana mchwa au bahari yaliyo na maji ya matone.

Kuna chakula kilicho ndani ya sinia ya chuma ambapo kumewekwa mchele au wali na kando yake kuna vitu vinavyoonekana kuwa ni minofu. Kando yake kuna sahani zengine mbili na mchele ulio na viungo vya chakula na mchuzi pia kando.

Samaki mingi zilizoekelewa juu ya meza na pia meza ilio na visu na mtu aliyevalia glavu za rangi nyekundu anaonekana akizisafisha ili kukuwa tayari kwa watu ili wazikule.

Njia hii iliyotengenezwa na mawe iliyopandwa ambapo kando yake kuna miti ilio mirefu yenye majani mingi ya kijani. Pia chini kuna nyasi inayoonekana.

Ndani ya sahani hii ya kauli, au sahani ya chuma, kunaonekana kuwa na samaki iliyopikwa na kuiva sana kupita kiasi, supu yake ikiwa yenye rangi ya manjano inayoonyesha kuwa tamu.

Sahani iliyo ya rangi nyekundu, meza yenyewe ni ya mabasi. Ndani ya sahani kuna samaki, aliyekarangwa vizuri, pia mboga za kienyeji rangi ya kijani. Kando yake kukiwa na ugali iliyokatwa vizuri.

Mandhari hii ni ufukweni mwa bahari au kando ya bahari palipo na mchanga wa rangi nyeupe, kando yake kukiwa na miti mirefu ya minazi iliyo na majani ya kijani. Pia kuna jengo au kibanda kilichojengwa hapo na mabati na makuti pia.

Hapa mazingira ni ya kulima ambapo shamba yenyewe inaonekana kuwa safi hakuna magugu yeyote kumepandwa mche au miti ya ndizi au mgomba ndani ya mashimo yaliyochimbwa vizuri.

Mtu anayeendesha pikipiki, anaonekana amebeba mizigo nyingi sana ambapo amebeba mikembe au vibuyu vya maziwa kutoka kwa wakulima wa maziwa. Mbele yake kuna lori kubwa akisafiri kuelekea upande wa mbele wa picha. Zote ziko katika upande wa kushoto picha.

Wali iliyowekwa ndani ya chuma na inaonekana kuwa na viungo mbalimbali. Chakula kama vile karoti juu yake kukiwa na minofu ya nyama na inayoonekana kuwa yenye utamu, kwa kadra yake kunaonekana kiti cha rangi nyeupe.

Sehemu hii ni ya sokoni ambapo mvulana mmoja anaonekana anauzia mtu aliyesimama kando yake aliyevalia shati ya rangi nyeusi pia akionekana anamuuzia vitu kama vile mandazi au kaimati i zilizotengenezwa kwanza.

Mandhari haya yanakaa kuwa matulivu imezungukwa na vitu vilivyoenezwa na mti uliopakwa rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi na pia kuna ukuta wa jengo fulani kando yake.

Mchele ulio kwa sahani nyeupe, niwa rangi nyeupe pia kukiwa na mkia wa samaki iliyo kando yake, pia kuna sahani ndogo iliyo na mchuzi wa madondo na vitu zingine za kijani.

Mkono wa mtu anayeonekana anachoma manyama za mishakiki au nyama kwenye vijiti, anaweka makaa yaliyowaka ndani ya jiko lake na pia kuna vitu kando yake au vifuniko.

Watu hawa ambao wanaoonekana kuwa wakulima wanaonekana wameshika jembe mikononi wakipalilia au kupanda mimea ya ndizi, miti yao migomba. Moja yake ikiwa na matawi makubwa ya kijani kando yake kukiwa na pikipiki iliyoegeshwa.

Ndani ya jengo hili ni watu walioketi, mwingine akiwa amesimama, kukiwa na mwanaume na mwanamke aliye kwa tabasamu ana𝑦𝑒shika samaki. Pia anaonekana amevalia kaptu𝑟a, rangi yake ya buluu.

Hapa ni ufukweni wa bahari ambapo kuna mchanga mweupe pepepe ulioonekana kuwa changarawe, kando yake kukiwa na miti mirefu ya minazi iliyo na matawi rangi ya kijani.

Mahali hapa kuna watu watatu. Kunaonekana kuwa na moshi . Mmoja wao akionekana anapika au anafanya biashara ya kupika samaki wengi walioandaliwa na kuwekelewa juu ya kijikaratasi. Pia mwanaume mmoja amevalia kofia ya rangi ya samawati.

Hapa kuna njia iliyotengenezwa na mawe ikiwa katikati ya nyasi zilizopandwa kandokando. Pia kuna mti wenye shina nene. Kwa umbali kunaonekana bwawa la kuogelea. Pia na nyumba zilizowekwa paa za makuti.

Hapo ni kando ya ufukwe wa bahari ambapo kuna mtu mmoja anayechoma samaki kwa kutumia jiko la makaa, mtu huyu amevalia shati ya kijani, kando yake kukiwa na mtu mwengine anaonekana kwa shughuli zake za kipekee, wengine wakielekea upande wa mbele wa picha.

Ndani ya sahani hizi zilizowekwa ndani ya hoteli , kuna vitu aina ya mandizi yaliyopikwa matoke pia kuna wali unaonekana Kwa mbali kidogo. Ndani ya sahani zote Kuna vijiko.

Hapa kuna aina mbalimbali za chakula zilizowekwa viungo vya vyakula pia kukiwemo nyama za mishakiki nyama zingine hapo zilizo aina ya samaki na pia mtu aliye kando.

Sahani hili lililo na mapochopocho ya chakula ya rangi nyeupe. Chakula chenyewe ni wali wa nyama na kachumbari ya nyanya iliyo kando yake. Pia kuna viungo vingine vya chakula na ndizi ya rangi ya manjano au ndizi iliyoiva.

Mazingira yanayoonekana kuwa matulivu. Kando yake ikiwa na miti iliyo na majani na maua ya kupendeza sana ya rangi ya majani, pia kuna maji ya bahari ya mto yanayoonekana kuwa matulivu.

Mazingira yanaonekana kuwa ni wakati wa asubuhi, kukunywa chamsha kinywa ambapo kuna mchuzi ulio katika sahani mbili zinazofanana. Kando yake kuna sahani ya rangi nyeusi iliyo na mandazi ndani. Zimeegemeewa juu ya meza.

Mimea inayoonekana kwenye picha ni ya mgomba au ya ndizi. Matunda yake yanaonekana yameiva juu ya miti ni ya rangi ya manjano. Kuna matunda ingine ambayo hijaiva pia ina rangi ya kijani.

Mazingira yanaonyesha ufugaji wa ng'ombe kukiwa na ng'ombe wawili walio wanaotembea ni wa rangi nyekundu. Pia kunaonekana pia wengine kwa mbali waliolala kwenye maeneo.

Mazingira yanaonekana kuwa matulivu na ni wakati wa kukula. Kuna sahani mbalimbali zilizo za kiasili au za utamatuni fulani zilizowekwa wali yenye nyama pia na vikombe kilio na soda yenye.

Hapa ni mikono ya mtu anayeonekana kuwa anapika chakula na kwa kuchoma kutumia makaa na jiko. Kuna waya pia ambapo juu yake kunaonekana kuwa na viazi na pia mahindi iliyochomwa.

Hapa kunaonekana kuwa ni ufuoni mwa bahari, ambapo kuna boti ambayo imesimamishwa kando, ni ya mbao, pia iko na kitu cha kusafirisha kinachowekwa hapo ndani. Kando yake kuna mimea iliyo na majani ya kijani.

Juu ya meza ya mbao kunaonekana kumeekelewa sahani ya rangi nyeupe ilio na mapochopocho ya chakula ya kila aina, katikati yake kukiwa na sahani dogo ilio na maji yanayokaa maziwa na vitu zingine ndani.

Sahani ni mbili nyeupe, moja ikiwa na wali iliyo na viungo vya chakula, kachumbari kando na nyama juu yake, sahani ingine ikiwa na viazi vya kukaanga. Pia kuna soda mbili zilizo kwa chupa za plastiki, moja ya manjano ingine nyeusi, zote za Fanta.

Ng'ombe walio ndani ya kibanda, ambao ni weusi ama wana madoadoa meusi na ya meupe. Wanaonekana wakikula nyasi. Juu ni kibanda iliyojengwa kwa mabati. Chini upande, kuna gunia iliyo...

Upande wa kulia wa picha, kuna mimea yenye majani ya rangi ya kijani na pia upande wa kulia, katikati yake kukapita barabara inayoelekea kwa jengo fulani iliyo mbali kidogo. Pia kuna miti mirefu iliyo na matawi mengi yenye rangi ya kijani kibichi.

Sahani nyeupe ambayo imeekelewa juu ya kitu kinachoonekana kuwa cha rangi ya kijani ndani yake kuna mandazi moja, viazi vilivyopikwa, mayai na samaki iliyokarangwa na mafuta.

Hapa juu ameweza kuna mapochopocho ya chakula. Mojawapo ikiwa kwenye sinia na kando yake kachumbari. Sahani zingine ni za rangi nyeupe zilizo na vitu mbalimbali pia. Kwa umbali kunaonekana kuna chakula nzuri.

Ndani ya sahani nyeupe, kuna chakula iliyokarangwa vizuri, mojawapo ikiwa viazi vya kukaanga vikiwa kwa upande. Pia kuna mchele ulioekwa vizuri upande.

Nyama hizi za mishakiki ama nyama zilizowekwa kwa miti, zimewekwa viungo vya chakula juu yake kama vile vitunguu pia kuna karatasi iliyochini ambayo inazuia kushikwa kwa chafu kwa chakula hiki.

Hii ni mavuno kutoka kwa mgomba au mti wa mndizi, ndizi zenyewe zinaonekana zimeiva zimeshikiliwa na mtu mkono wake unaonekana.

Mti wenye shina kubwa na nene na pana pia una matawi mengi ya rangi ya kijani. Chini yake kukiwa na nyasi pia ya kijani kibichi, katika yake kukiwa na njia inayopita hapo.

Sahani hizi ni la mchele uliowekwa viungo mbalimbali vya chakula ikiwemo karoti, pia kuna nyama iliyopikwa juu yake. Sahani yenyewe ni nyeupe kando yake kukiwa na ndizi iliyokatwa.

Jiko hii ni ya kuchoma iliyotengenezwa kwa simiti na vyuma, inatumika kupika au kuchoma mahindi kando ya ufukwe wa bahari au samaki. Mandhari ya nyuma inaonekana maji yenye mawimbi madogo na boti ndogo inafuata kwa mbali.

Mazingira yanaonekana kuwa ya wakulima, ambapo kuna vitu au mifreji ya kukamua ng'ombe wa maziwa, pia kuna kifaa kinachoekelewa mahali ndani yake kukiwa na kitu ya rangi nyeupe inayoonekanakuwa maziwa.

Mandhari ya ufukwe wa bahari ambapo kuna miti ya minazi ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, pia kuna matope au uchafu ulio kando ya bahari kwenye mchanga mweupe.

Mtu ambaye anaonekana akiandaa viazi vya kuchoma na mahindi, anatumia makaa yaliyo juu ya waya. Pia amevalia vazi ya rangi nyeupe na nyekundu.

Hii ni nyama ya mishakiki au nyama choma, ya vijiti ikiwa inachomwa juu ya jiko la makaa. Hii ni biashara maarufu sana katika maeneo ya Afrika Mashariki, haswaa hapa Kenya, na huuzwa mtaani. Harufu ya nyama hii huvutia.

Banda hili inayoonekana kuwa sokoni. Kunaonekana kuwa kuna mwanaume aliye na tabasamu ambaye amesimama. Amevaa kofia rangi nyeupe, kando yake kukiwa na watu wengine wawili, mwanamke aliyevalia hijabu na mwanaume aliye na ndevu. Pia kuna bidhaa za chakula au viungo za chakula.

Ufuo wa bahari palipo na miti tofauti yenye matawi ya kijani kibichi ikiweka kivuli chini kuliko na meza na viti. Pia kituo kinachoonekana cha kujibarizi.

Mapochopocho ya chakula yameandaliwa juu ya meza, kuko na sahani za rangi nyeupe na ingine iliyo na rangi yenye madoadoa. Pia kuna nazi ndani yake kukiwa kumewekwa mrija kukunywa maji ya nazi hilo. Kuna pia viazi vya kukaanga na mafuta

Eneo hili ni la wazi lenye nyasi na udongo na njia ya mchanga Iliyopita katikati. Kwa upande wa kulia wa picha, kuna kibanda au jengo ndogo lililojengwa kwa mbao na paa la makuti. Mazingira ni ya kijani kibichi na...

Tumbili amekaa juu ya mti mkubwa katika mazingira ya msitu. Shina la mti huu ni mrefu na nene, na matawi yake yana majani mengi ya kijani. Magari yote ni ya asili penye miti mingi na mwangaza wa jua unaopenya kupitia majani.

Wanawake wa jamii ya kijiji wakiwa wamekaa na kusimama karibu na viombo vya plastiki na vikombe vilivyojaa maziwa, wawili wamevaa mavazi ya kitamaduni na vitenge na wanaonekana wakimimina au kuchanganya maziwa kwenye viombo tofauti shughuli hii inafanyika yote.

Mimea ya migomba imepandwa kwa mistari kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Majani yake ni mapana ya kijani kibichi yakionyesha afya nzuri. Mazingira yanavyoonekana ni safi. Huu ukiwa mfano wa kilimo bora.

Sahani hii yenye chakula. Ndani kuna viazi karai, yaani viazi vya kukaanga. Kachumbari ya kabichi na karoti au saladi. Chakula hiki kinakaa kubwa kitamu.

Mti una mashina makubwa na manene. Yaonekana yenye matawi mengi yenye rangi ya kijani. Chini yake kukiwa nyasi imemea ikiwa ya kijani

Sehemu hii ya duka inaonekana kuuza viungo vya chakula. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri, vikiwa kuna za marangi tofauti tofauti ;zambarau, manjano, nyekundu, nyeusi. Kando yake kuna vitu za plastiki zimepangwa pia kwa utaratibu.

Mazingira ni ya jikoni ambapo mwanaume aliyesimama anaonekana akiwa anaandalia nyama iliyowekwa kwenye moto. Kando yake kuna vibuyu viwili vilivyo na viungo vya kupikia.

Hii inaonekana kuwa soko la samaki ambapo mwanaume amesimama mbele anahusika katika hiyo biashara. Amevalia shati ya buluu na kushika samaki kubwa mkononi na wengine wa aina mbali mbali wamelazwa kwenye meza ya mbao.

Ndani ya teo ni nazi ziliyosiagwa, zingine zikiwa zimekatwa. Kando yake kuna zingine ambazo bado hazijakatwa hata kidogo.

Hili iliyotandazwa chini zenye rangi ya kijani iliyokatwa kutoka kwa mimea wa mgomba ikionyesha kilimo bora cha migomba.

Mimea ya kijani kibichi kama nyasi ndefu na panga za miazi zinaonekana upande wa kulia na katikati ya picha. Pia njia ya mawe ya upande wa kushoto inayopita kwenye bustani kuelekea jengo makazi fulani. Kuna daraja ndogo la mbao nyuma yake.

Mtu aliye ndani ya banda la ng'ombe anaonekana ameshikilia mfereji wa maji, pande moja kuna ng'ombe wakubwa, pande ingine kukiwa na ndama wa ng'ombe hizo. Mtu huyu anaonekana kufanya usafi.

Juu ya meza hili ya mbao na kando yake kiti ya mbao inaonekana kuwa mapochopocho ya chakula yalimo sahanini kukiwa mandazi, chapati na mchuzi.

Watu wanaume wanao onekana kuwa sokoni wakiuza mandizi. Ni wafanyi biashara, wanaofanya kazi ya kuuza matoke.

Mapochopocho ya chakula yako tayari, viazi vimekarangwa kwa mafuta na nyama zilizokwenye miti.

Mwanamke aliyevalia shati jeupe anayeonekana na furaha, anaangalia kando akiwa amebeba matunda yenye mifereji ya kukunyia maji matamu.

Huu ni wali wa nyama ambao umeweza kukaa aina ya pilau na kachumbari, kitunguu, dania na karoti. Sahani zingine mbili za nyeupe ziko mbali kidogo. Mojawapo ikiwa na kitu iliyo ya rangi nyeusi zote zimewekelewa kwa meza.

Matembezi ya mchanga wa rangi nyeusi, mmoja ikiwa juu ya mwengine chini pia kuna nyasi au matawi yaliyo ya rangi ya kijani.

Hii inaonekana kuwa sehemu ya duka iliyo na viungo vya chakula. Ziko kwenye ndoo na rangi tofauti tofauti ikiwemo rangi nyekundu, ya manjano, rangi nyeusi, rangi ya kahawia kijivu na kando yake kunaonekana kuwa pia viungo zingine ambazo zimewekwa kwa teo.

Chakula vilivyo kwenye sahani kimewekelewa juu ya meza. Ndani ya shani humo kuna ndimu, nyama ya mshakiki, chapati zilizoiva, kuna nyama pia ya kukaangwa na mchuzi, pia kuna kachumbari iliyowekwa kwa sahani kando ya nyanya, kitunguu.

Sahani yenye chakula kilichoandaliwa kupendeza rangi kunako wali wa nyama ama pilau, pembeni kuna viazi karai vya rangi ya manjano ambazo ni vya kukaanga. Kulia kachumbari vyenye nyanya vitunguu na majani ya gilani yamewekwa. Pia vikombe viwili ya mchuzi.

Mazingira yanaonekana kuwa matulivu ya kujiburudisha ambapo kuna bwawa la kuogelea iliyo na maji yanayoonekana yametulia tuli. Kando yake kukiwa na kibanda kilicho na paa la makuti.

Kwenye sahani hii ya rangi nyeupe, ndani yake kuna samosa zilizotengenezwa na unga wa ngano, katikati kukiwa na vitu nisizozijua mimi. Kandokando ya samosa kuna ndimu iliyokatwa.

Mwanamke huyu aliyejifunika shuka anaonekana akipika kitu kinachokaa kaimati kwa karai na jiko yake ya makaa ambayo ni nyeusi kando, yake vikiwa masufuria mkono mwingine umeshikilia...

....kinaonekana kuwa chakula cha alfajiri au kiamshakinywa ambapo kuna sahani mbili za chuma ambapo moja imewekwa samosa tatu na ndimu kando yake. Ingine iko na vitumbua mbili, kando kuna glasi ya chai.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya bulu ameketi chini akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Ndani ya banda la. Ndani kuna ndoo inayotumika kukusanya maziwa. Kuna watu wengine walioko nyuma ya ng'ombe. Mazingira yanaonyesha shughuli ya ukulima.

Mkusanyo wa watu watatu ambao wameshikilia nazi changa ambayo imekatwa juu na kuwekwa mrija wa plastiki juu kwenye shimo hizi. Inaonekana akitembea sehemu ya ufukweni.

Shamba iliyopandwa mimea ya mgomba inayozaa ndizi majani yake ya makubwa rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna miti ardhini kunakatwa miti.

Kunaonekana chakula kilichopikwa na unga wa ngano zikiwepo kwa karibu samosa mingi zilizopikwa. Kwa mbali kunaonekana pia aina ingine ya chakula iliyo